Dawa aina ya capsule nyekundu imwekwa juu ya meza karibu na kifaa kingine chenye mistari ya rangi rangi. Karibu nayo kuna chupa iliyofungiwa vizuri ambayo huenda ndiyo ilikua imehifadhi capsule hiyo. Muonekano ya mpangilio huu unaashiria matumizi ya dawa aua utunzaji wa afya.

Kuna mama ambaye ameleta mtoto yake huduma ya afya hapa. Daktari wa mwanamke akiwa anamsaidia anaweka chanjo kwa mtoto akiwa amekunja vibani. Vile tunavyoona, mtoto analia ni kama alimskia hiyo uchungu.

Hii ni dawa ya kutumia kutoa kichwani ikiwa inakuuma, joto na vitu vingine, hapa kuna boxi tano ambayo rangi yao ni kijani, manjano, nyekundu, nyeusi, nyeupe, kama tunaona hapa imepangwa vizuri ikiwa imeweka laini.

Katika hii mahali kuna tangi kubwa ambalo ni hili ya maji. Rangi yake ni rangi ya bluu samawati. Kuna watoto ambaye wanachota hiyo maji. Sasa hapa ni shuleni. Kuna madam mmoja akiwa anangalia hawa watoto vile wanachota maji.

Kuna mama na mtoto wake, mtoto babake anaangalia hivi akiwa mgonjwa sana, amelazwa hospitali kitanda yake. Wanaangalia mtoto sasa hali yake ni aje ama ana feel aje saizi vile.

Hapa kuna mama mmoja daktari akiwa anaanza kupea mama ingine mjamzito hapa akiwa anashika mkono yake vile inawezekana ama inawezakuwa hapati afya vile inakua sasa hapa ni huduma ya afya.

Kuna daktari mmoja akiangalia huyo mtoto akishikashika ako na barakoa yeye na kitu kwachavu kipimo ya mgonjwa, sasa ako na karibu yake mtu ambapo pia yeye angalia au anatazama hali ya mtoto ako.

Vile kitu ambayo naona hapo kuna watu wawili ambao wanafukuza locust kwa shamba lao ili isipatie hiyo shamba shida ama ikule hiyo mimea yao vile inavyo kua wanakimbilia na kuona kama inaingia jicho chao.

Kama tunavyoona dawa ambayo inamaliza ama inatatua shida zote za kichwa ambapo inauma watu itapatiwa itakuwa ikitibu mara hio hio ili ipate afya njema katika.

Afisa wa afya ameketi mezani, na mama anaye beba mtoto mchanga wakizungumza, kuna karatasi, sanitizer na vifaa vingine mezani, vinavyodekeza, kuwa ni kikao cha afya, au sajili wa huduma. Afisa huyu amevaa barakoa, ishara ya kuchukua tanadhari, dhidi ya maambukizi.

Kuna jamaa mmoja ananyunyizia shamba lake, sasa ako na kitu nyeupe na ako na barakoa vile tunavyoona, hapo mgongo yake ako na kitu ile ya kunyunyizia na hapo shamba lake ni kubwa vile tunavyoona.

Hii ni pahali huduma ya afya ambapo huwa watoto wanaletwangwa ili wapate chanjo, kuna mama mmoja ameleta mtoto yake ili adungwe apate chanjo, mtoto amelia sana. Kuna wengine pia wameleta watoto yao ili wapate hiyo usaidizi.

Kuna mmama mmoja hapo akiwa amemleta mtoto wake hapo hospitalini ili achukue polio ama dawa ingine ambazo huwa watoto wakizaliwa wanachukuanga ambayo inaitwa measles na zingine ambavyo huwa inaleta afya sana.

Chupa nyingi zimewekwa pamoja, kila moja ikiwa na maandishi yanayoonyesha, ni dosi moja la chanjo, dhidi ya surua, matumbwitumbwi na rubela au MMR kila chupa imeandikwa single dose, over 0.5ml, measles, mumps, rubella virus . Hizi ni chanjo muhimu zinazotolewa kwa watoto au watu wazima ili kuzuia magonjwa ya kuambukizwa.

Mtu mmoja ako hospitalini anahudumia mtoto mchanga aliyezaliwa kabla ya muda wake kufika. Ameketi kwenye kiti. Hajavaa barakoa ama glovu kuzuia mtoto mdogo maambukizi yasimshike. Hapa ni kituo cha hospitalini.

Kuna jamaa wa bodaa akiwa amebeba maziwa hapa. Njia yake imefungwa na maji mingi ya mvua ikiwa huyu jama mwingine akiwa anasaidia, anasukuma hiyo boda ili itoke kwa hiyo maji iende mahali nyingine ambapo haina maji ile inaeza pita hiyo njia.

Watu wawili wakiwa wamevaa sare ya polisi wanaonekana wakichunguza eneo ambapo gari limeingia ndani ya nyumba na kusababisha uharibifu. Sehemu ya ukuta au mlango umebomoka na unaonyesha kuwa ajali imetokea. Polisi na mtu mwingine wanaangalia kuwa makini labda kufanya dhamini ya hali ya kuchukua ushaidi.

Jamaa mmoja akizunguza na watu wengine. Yeye anavaa koti nyeusi ambapo huwa anavaa fulana la mikono refu. Kuna mtoto ambapo huwa anakaa chini yake akiwa ameeka hapo nguoni.

Hapa kuna daktari wa meno akiwa amevaa vizuri gloves barakoa na nguo la kazi kwa hospitalini, kuna jamaa amelazwa kitandani akiwa anaangalia mdomo yake hapo kama ako na shida kwa meno yake akiwa anasaidiwa.

Kuna madam mmoja akiwa anakaa hapa na huduma wa hapa amekuja kudunga yeye. Kuchukua chanjo ama vitu zingine ambavyo inazuia apate rubela virus ama siku zingine malaria.

Vile naona hapa kuna watu wengi wakiwa na mashini, wanavaa vitu vizuri kama inaonekana wao ni WFP wakiwa wanatengeneza vitu vya kutumia, kuona afya za watu hapo shambani na vitu vingine vya kiteknolojia.

Kuna mzee mmoja hapa akiwa daktari anasaidia kuona hiyo meno yake iko na shida gani. Ama anaweka dawa kwa meno ili azuie hiyo ugonjwa ambapo huwa anasaidia akipata hiyo ugonjwa sana atibiwe.

Daktari wa meno akiwa amevalia mavazi ya kujikinga kwa barakoa, gloves na kofia ya upasuaji anamkagua mgonjwa aliyelala kiti cha matibabu ya meno. Mgonjwa huyu amevaa miwani ya kulinda macho, na karibu yao kuna vifaa vya kutibu meno pamoja na kikombe chenye dawa ya kusokotoa.

Watu kadhaa wanavuka maji yaliyotuama barabarani kutokana na mvua kubwa ya mafuriko, mmoja ameshika viatu mikononi, huku mwingine akiwa ameshika nguo yake juu ili asiloweke. Mazingira yanaonyesha changamoto za mbinu duni hasa katika maeneo ya mjini. Hali kama hii huathiri kushughulika na kila siku huleta.

Kuna mgonjwa mmoja hapa akiwa amewekwa ile nyumba ambayo watu emergency wanakuanga. Vile inavyowamefungiwa ile kitu ya pressure .Vile huyu dakatari anakuanga na barakoa akiwa anasaidia huyu.

Hapa, huyu ni daktari wa meno ambaye yuko na msichana mmoja amekujia, akiwa anataka usaidizi wa meno. Huwa, huyu daktari ako na barakoa na anaeleza vile meno inakuanga, ama inaishia wapi, ama akiwa anataka kufungia...

Tukiangalia hivi ama tukitazama , kuna ma askari huku moja ambaye anavaa barakoa wengine madam mbili ambao wana wanavaa koti jeupe wote mbili wanavaa barakoa pia . Hapa kuna maji na sabuni lakini wanaosha mikono yao.

Hapa kuna jamaa mmoja akiwa ni daktari wa ng'ombe anasaidia ng'ombe ile anaweka hapo kwa pua yake vitu ambavyo huwa sasa anasaidia.

Hapa tunaandaa kitanda mingi hapa ikiwa imewekwa vizuri ni zile ambazo watu wagonjwa wa hospitalini wanakaa ama wanalala nayo ili watibiwe vizuri. Hapa ni ward vile tunavyoona.

Hapa naoana chanjo ya Rubela na veccine .Vile inaonekana ahapa kuna sindano na chupa ya dawa hiyo. Ingine kubwa nyekundu ama nyeupe ingine nyeusi na hapo kuna sindano ambayo imechorwa.

Kuna mama mmoja ambaye anakaa hapa akiwa ana vaa barakoa. Na daktari akiwa anadunga hapo ako na sindano na kitu ya kuzuia damu. Na kuna wengine wamama amabo wanaongojea wakiwa wamepanga line .

Dakatari mwanamke aliyevaa koti jeupe na mwenzake wakiume wanafanya kazi kwa pamoja. Wakihudumia mgonjwa aliyelazwa kitandani. Wanoenekana makini wakiangalia hali ya mgonjwa kwa karibu hii ni ishara ya ushirikianao wa kitabibu na kujitolea kutoa huduma bora na kwa wagonjwa.

Hapa tunaona dawa ya hosipitalini ambayo inaitwa Bruphen, ambayo inatoa uchungu na joto. upate, hiyo dawa hupatwa hosipitalini, kama unataka hosipitalini ama pharmacy na mahali zingine ambayo huduma za afya hupatana.

Hapa tunaona mgonjwa mmoja akiwa amelazwa hospitalini. Mwingine akiwa anafikiria amekaa chini hapo akiwa ako na mgonjwa sana vile tunaoana alama yake ni mgonjwa kichwa vile tunavyo ona.

Kuna chupa mingi amabayo imeekwa hapa kitu. Ingine iko na maji, ingine iko na dawa zingine wakiwa wanauza kwa vile watu wanataka kuweka mashambani yao ama wagonjwa wengine wanataka ya miti shambani.

Tunaona hapa kuna mama ana mtoto akiwa amekuja hosptalini. Mhudumu wa afya akiwa anataka kupeleka mtoto awekwe chanjo ama kuna dakatari mmoja hapa akiwa amefunga kichwa yake anasaidia mtoto.

Daktari watatu hadi watano wanaonekana wakiwa kazini, wote wakiwa wamevaa barakoa na kofia za usajili kichwani, pamoja na mavazi maalum ya upasuaji. Wamesimama kwa makini wakiendesha shughuli za kitabibu, labda upasuaji au uchunguzi maalum. Mazingira ni safi ya katalum.

Hapa kuna mama mmoja ambayo anachukua sindano la polio. Vile inakua ni yeye ako na barakoa pia daktari ako nayo. Tunaona daktari amesimama na yeye anakaa akiwa anaskia uchungu vile inakua.

Nikiangalia hivi, hapo ni mahali ya maji kuchota, kuna watoto na wanawake ambao wamekuja kuchota hiyo maji, vile inavyokua wakiongojeana wako na mtungi hapa, kila mtu ako na yake vile tunavyoona.

Mama mjamzito akiwa kwenye chumba cha uzazi akisaidiwa na mkunga aliyevaa glavu na barakoa kwa ajili ya usafi tahadhari za kiafya. Mkunga huyo ameinama karibu na huyo mama kuhudumia uku mama akiwa kwenye maumivu makali ya uchungu na uzazi.

Watu wanasimama wakiosha mkono. Watatu wanaonekana wamevaa barakoa. Hapa ni kituo cha kuoshea mikono. Ni kama mtu akiingia duka hili ahudumiwe lazima anawe mkono yake. Sehemu hio wanafanya vizuri kwa vile maambukizi hayataenea.

Hapa kuna chupa tatu ambazo ni ile ya kalsiamu. Inaonekana pia kuwa kuna pure calcium encapsulations ambayo ni kalsiamu pia kuna ingine nyekundu rangi yake ambayo yote ni ile kalsiamu.

Kuna mmoja tunayeona hapa akinyunyizia shamba yake akiwa na spray .Vile tunavyo ona ako na koti jeupe gloves na barakoa. Anazuia hiyo sumu iingie kwake na imletee shida.

Vile tunaye ona hapa hii imekua choo la watu jamii ambao wanataka kuingia wakiwa wametoka kazini ama wanapiata njia wakiwa kila mtu anaeza ingia hiyo choo vile imeandikwa hapo public toilet .

Kuna daktari mmoja akiwa anasaidia huyu mgonjwa mtoto wa huyu mama. Mama ameshikilia vizuri mtoto ili awekewe dawa kwa mdomo yake. Tunaona hapa huyu mtoto ako pahali ya mamake.

Hapa kuna dawa ya ugonjwa wa yellow fever na sindano ingine ambayo inataka kudungwa mtu. Vile inavyo kuwa siku hizi hiyo ni hatari inapatanga watu wakiwa wanafanya kazi kubwa ama inaletwa upepo yenyewe.

Tunaona kichaka ambayo imeshika moto kubwa ikiwa na moshi hapo juu yake nyeusi. Sasa kichakani tunaona yote imechomeka na hiyo moto imekuwa mingi sana vile tunavyoona.

Tunaona hapo kuna wengine ambao vile tunaona ni watu wa agriculture wakiwa wanafanya kazi ama wanangojea jamaa abebwe apelekwe shambani ama mahali ingine ama waende kutibu wanyama wengine.

Hapo tunaona mwanafunzi ama daktari ambayo ako kwa lab akiwa anafanya experiment , vile tunavyoona ako na koti jeupe na ako na vitu kadhaa kwa mkono yake akiwa anatazama kwa hiyo mali.

Mwanamke anayetabasamu amesimama kwenye sehemu ya mapokezi ya kliniki itowayo Fine Touch Dental Care . Anaonekana mwenye furaha na amani, huenda ni mteja ameridhika na huduma au mhudumu wa mapokezi anayekaribisha wateja kwa upole. Mazingira ni safi na kitaalamu, yakionyesha jinsi huduma bora za meno zinavyotolewa kwa njia inayomjali mteja na kujali hali ya kuamini.

Vile naona hapo kuna madam akiwa anavaa barakoa. Ako na sindano kwa mkono yake akiwa anataka kudunga watoto ili wasipate wazuie hiyo ugonjwa ambayo inakuwa siku hizi ya rubela virus .

Hapo tunaona vifaa vya kuweka maziwa ama maji ambayo watu wa mbeleni walikuwa wanatumia wakiwa wametengenezwa nayo mitini, wakiwa wameweka vitu vingine nyeupe, nyekundu, nyeusi zikiwa zimeshikana, wanatuonyesha hapo wakiwa wameweka ndani ya beseni.

Kuna jamaa mmoja hapa akiwa ana barakoa na yunifomu, ambayo mwingine ananawa mikono sasa, isipokuwa amekanyaga hapo chini, vile inavyokuwa, anataka azuie ugonjwa.

Hii ni mahali pa kupita au njia la magari ambapo huwa wa bodaboda wako ndani ya maji .Mtu akivaa helmeti na vitu vingine. Naona gari ambapo inakuja. Hii maji ni maji ya mafuriko ya rain ambapo huwa mvua anasumbua.

Kuna daktari mmoja hapa akiwa amevaa barakoa na kioo ya macho ambapo huwa anachukua chanjo la watoto. Huwa anafanya kuwa anadunga watu wakubwa ama watoto wote wakiwa wanachukua chanjo.

Kuna daktari mbili hapa. Jamaa mmoja akiwa anaangalia hapo maskio yake kama iko na shida. Madam amevaa gloves na mwingine akavaa shati na fulana alafu anasaidia huyu jamaa tunavyoona.

Kuna watu ambapo wamepata mafuriko, nyumba yao pia imepata mafuriko kubwa, watu wenyewe hiyo maji nikama imekuwa tu mto, maji yenyewe ni chafu, tunayoonekana bidhaa yao na vitu vyao vyote imeingia ndani, hata makitanda.

Hapa kuna watoto watatu ambao wako pamoja wakiwa wanacheza vizuri, hapa wakiwa wameeka mikono yao matope wanacheka wanacheza cheza hapo, hapo kichakani ndani ya kichaka watoto wanachezea wakiwa wametoka nyumbani.

Jamaa mmoja anaonekana akiwa anapita ndani ya maji. Amebeba mawe yake mzito juu ya mgongo. Wanapitia kwenye daraja la mti au njia nyembamba juu ya maji mto. Mandhari inaonyesha mazingira ya fitina ambapo watu hutegemea kusafirisha.

Kuna dawa chupa tatu zimepangwa pamoja zote zimefungwa chupa mbili zinamaanisha mtikimtiki na ya tatu imeandikwa mkoko. Huenda hizi ni bidhaa za vienyeji za virutubisho vya asili, labda dawa hii ni miti shamba au vinyaji vya tiba, maandishi wa ufungaji inayoonyweshwa kwa bidhaa hizo zimeandikwa kwa matumbizi maalum, zinaonyesha mchangiko wa maarifa au dhidi ya usafi katika utayarishaji pewa za kiafya.

Hapo tunaona daktari ya meno akiwa anatoa meno kwa jamaa ingine hapa ambaye anakalia kiti hapo. Jamaa anavaa kioo na taa ya kichwa vile tunaona.

Hapo kuna mafuriko, kuna watu wengi ambapo wanaenda kutoa vitu kwa ili iilete, imeleta hasara hiyo maji ya mvua, ambapo wanatoa kitu yao ya umuhimu, kuna mzee mmoja akiwa ametoa hapo ndoo kuna kitu hapo.

kuna vijana hapa wakiwa wameenda kunawa mikono hapo kwa mahali pao. Vile tunavyojua hawa watoto wanatakikana kuwa waende pale na vitu vingine. Wanazuia sasa ugonjwa ili waende kunawa mikono.

Kuna madama akiwa na vitu viwili kwa mikono yake na ako na furaha.

Mfamasia au mtoa huduma wa afya anashika chupa ya dawa au chanjo na tayari ameanza kujijjaza kwenye sindano. Hii ni hatua ya maandalizi kabla ya kumpa mgonjwa chanjo au tiba inayohitajika. Vile tunaye ona hapa umakini mkubwa unahitajika sana.

Daktari aliyevaa mavazi meupe ya kitaalamu. Anazungumza kwa makini na mwanamke anayekaambili, huku akiwa anamshika kalamu na karatasi. Kichwani ana tochi la kichwa, ishara kuwa anaweza kuwa daktari wa meno au anahitaji mwangaza wa karibu na uchunguzi.

Hapo kuna chupa mingi imewekwa dawa hapo, ni dawa ya kidini ama rubela vairasi, hapo ni hospitalini vile inaonekana, dawa imewekwa juu juu zote zimepandana hapo inaonekana ni hospitali.

Hapa naona kuna chupa tatu ya miti shambani sijui hii ni sabuni ya kuoga yenye nguvu ya katibu ama ni kitu ingine ambayo huekwa mwilini na hushtua sasa, hutoa hiyo mwili nzuri.

Mama ananawa mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye tenki iliyowekwa na UNICEF huku mtoto mdogo akiwa karibu akitazama. Hatua kama hii ni muhimu sana katika kuzuia mgonjwa na kuambukizwa kama vile kipindupindu na covid-19 . Unawaji mkono kwa sabuni na maji safi na tabia muhimu ya kiafya.

Kuna watu wanaopita ndani ya maji na kuna magari ambapo imeanguka ndani ya maji na tukiangalia inaeza kuwa mafriko ya mvua au maji zingine ambazo hutoka mto.

Wanawake wawili wakiwa na microphone hapo kwa njia. Mmoja ameweka anavaa barakoa akiwa amewela hiyo maikrofoni kwa mdomo yake hizi anangalia sasa kwa hiyo mbele yake. Karibu yake kuna nyumba zikiwa zimetengenezwa na matope vile tunayoona.

vile tunavyo ona hapa kuna machupa mingi ambayo imwekwa ndawa ya shambani ama dawa la miti ambayo huitwa Aloevela .Iko kwa duka watu wanataka wanunue ama waone hii dawa inafaida gani.

Kuna mama mmoja ambaye amelazwa hapo kitandani akiwa anasaidiwa hapo ndani yake kwa mdomo, ni meno shida yake. Hawa madaktari wanavaa barakoa, gloves wakiwa wamechukua chuma ambapo wameweka ndani ya hapo mdomo yake.

Umatu wa watu wamekusanyika kushuhudia athari za mafuriko, yaliyo sababisha uharibifu mkubwa wa daraja na ardhi kuharibika. Maji lenye rangi la tope yanaonyesha nguvu ya mkonde uliopita hapa huenda mvua mkubwa imesababisha mafuriko hawa.

Daktari wa meno akiwa amevalia barakoa na glavu, anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki. Vifaa ya matibabu vimewekwa mezani karibu, kuonyesha usafi maandalizi ya huduma. Huduma za meno, kama hizi ni muhimu kwa kutibu maumivu, kuondoa meno iliyoharibika, au kusafisha na kudumisha afya ya kinywa.

Tunaona hapa zimamoto akiwa anazima moto. Pia nguo yake ako na t-shirt nyeusi na suruali na viatu. Vile tunavyo ona hapa ni ndani ya barabara ambapo anazima hiyo moto.

Vile tunavyo ona hapa, kuna njia moja ambayo inapita ndani ya hizo maji zikiwa zinaonekana hapo kuna maji mingi hii mji , Vile mvua imenyesha mbaya na hii inakaa kama imekua mto ambayo imeleta maji mingi

Hapo tunaoana jamaa mmoja akiwa anauza miti shamba wa aina aina akiwa ameweka huko. Ndiyo anapanga vizuri ili auze watu wamkujie ama wapange vizuri.

Hapo kuna maji ama mafuriko mengi ya mvuaa magari zote hiyo maji imeweza ama imeingia hapo ikiwa inaleta hasara ya kuwa biashara yote imesimama hakuna mahali ya kupita njia magari magari, hakuna watu mahali ya kupita.

Kuna daktari mmoja akiwa anafanya kazi hapo hospitalini akiwa na kioo na barakoa. Sasa yeye ako mwingine na mwenzake karibu yake akiwa anafanya kazi pia hivo. Hii ni kazi ya hospitali hapo serikali.

Kuna maadam mmoja ambaye ako na barakoa hapa. Naona vile anaona, anahudumiwa na jamaa mwingine daktari akiwa anadunga mkono yake. Hii inaweza kuwa ni vaccine ama ya kuzuia Rubella virus.

Hapo kuna dawa la vairasi ya rubela, wakiwa wameweka huko, hii dawa inasaidia kuwa inatoa hiyo vairasi ili isipokuwa itumanie dawa vizuri ama mtu apewe kwa hospitalini.

Hapo tunaona dawa ya tizi dume kupanuka. Tunaona ni dawa ambayo wanaume wanatumia kupanuka vile inavyokuwa wakifanya kila siku wameze ama watumie hiyo dawa itakuwa hundred percent .

Barabara imejaa maji kutokana na mafuriko baada ya mvua kubwa kunyesha. Magari mbalimbali kama teksi, bajali na gari binafsi yanajaribu kupita katika maji yaliyojaa barabarani. Watu wachache wanaonekana wakiwa na miavuli wakipita karibu na ukuta wa uzio.

Wauguzi wawili wamevaa mavazi yao hospitali na wanaonekana wakihudumia watoto wachanga waliolazwa kwenye vitanda maalum vya joto. Vyombo kama vya sasa uangalizi wa afya zipo ukutani za mazingira haya yanadhihirisha kuwa ni wodi ya watoto.

Kuna mmama mmoja na daktari wawili wakiwa wana angalia watoto mapacha ambaye huyu mama amezaa. Akiwa hospitalini alilazwa chini hiyo kitanda wakiwa wanatengeneza watoto wanavalia nguo watoto vile tunaona.

Hii ni vitamini ambayo iko na chupa tatu ambaye ni tofauti, vitamin D3 na vitamin D ambayo ikitaka kutoa kalsiamu ikisaidia watu hapo wakiwa wanameza au wanadungwa.

Vile naona hapa hii ni dawa ya infection vile inakaa. Iko na chupa, ingine iko na boksi. Na hii inakaa kama dawa ambaye itakusaidia watu kama uko na infection ile ya mkojo ama vitu vingine. Hii utapata kwa hospitalini.

Huyu ni daktari la meno ambapo huwa huyu mgonjwa amekujia akiwa anangalia hiyo meno yake akiwa na barakoa na glovu yake hapo kwa mkono. Mgonjwa anazuia au mdomo yake anaeka juu ili hii kitu ijuaje hapo meno iko na shida.

Kuna wanawake wawili wakiwa mbele ya gari ya matatu wakiwa ni huduma ya afya wakiwa wanasema tukona dawa hapa watoto waletwe. Ama wakona barakoa na gloves kwa mikono yao.

Daktari mwanaume aliyevaa koti jeupe na tochi ya kichwa anamhudumia mwanamke mwingine aliyeketi mbele yake. Anaonekana akiwa kifaa kichwani mwa mgonjwa, huenda ni kwa ajili ya uchunguzi au matibabu maalum. . Hii inaonyesha utaratibu na uchunguzi wa kitaalamu ambapo vifaa maalum hutumiwa kwa usahihi na kuhakikisha mgonjwa anapokea huduma inayofaa.

Hapo kuna mwalimu mmoja akiwa anaonyesha watoto wake ile kitu iko ama inakuanga akiwaonyesha. Hii ndio sasa masomo ambapo huwa tunasoma inakuwanga kati ya mwamke na wanawake.

Kuna mtu moja ambayo anakaa huyu ni familia na kuna wingi ambayo anakaa mbele yake akiwa anatazama ama anaingilia kwao akiwa na kioo akiwa anawaambia sasa anapatia mawaidha kutoka kwake.

Hapo tunaona dawa la kumeza ambayo iko kwa chupa. Ingine imewekwa kwa karatasi hapo chini na tunaona rangi yake ni nyekundu. Hii dawa tukiangalia hivi ni ya kurudisha damu na ugonjwa ingine ambayo inakusumbua.

Hapo wamepata mvua mingi ya mafuriko na imechukua vitu zao zote ama ile makaazi kidogo ambayo walikuwa wanaenda kuuza kitu, hii maji tukiona ni maji mingi, aina yao ni nyekundu sana, ni chafu.

Kuna jamaa wawili wakiwa wamevaa cleaner sheet nguo yao wakiwa wansema wanataka kusafisha nchi yao. Vile inavyo ona wako na reki wakiwa wanasema tuko kufanya kazi tayari wakiwa wanavaa buti.

Vile inaonekana hapo kuna chanjo, chupa ya chanjo ambayo imeandikwa MMR ni vaccine ya rubela inaonekana hapa, watu wanadungwa hapo kwa mkono na hii kitu rangi yake ni nyeupe pepepe vile inaonekana.

Gari kubwa la exhauster limesimama karibu na kijichi cha kijani, huenda ikiwa kazini ama likiandaa kutoa mali taka. Nyumba ya gari hilo limesimama wanaume wawili wanaonekana kuwa mafundi au wahudumu wanaosimama shuguli hiyo. Muonekano huu unaonyesha kazi ya kusafisha au kuhudumia midong mbinu ya mitijaka.

Hapo tunaona chanjo ya rubella virus ikiwa imeandikwa hapo MMR ikiwa imewekwa kwa hiyo chupa, bado kuna watu ambao wanachukuanga hiyo wakiwa na vairasi ya rubela. Anatakikana huwa.

Nimeona mama ambae amezaa watoto wawili mapacha ambayo anataka kupea matiti. Hawa watoto ikiwa wanataka kunyonya. Na anachukua hiyo mtoto akiwa anangalia afya yake vile anaonekana na inaweza kuwa aje.

Kuna mtu ambaye anaosha mkono yake vile tunayo ona akiwa na sabuni kwa hiyo mkono yake. Anatuonyesha sasa usafi ni ya hali ya juu na kitu kingine tunavyofanya ili tuweke mkono maji kila siku ama tuoshe.

Watu wawili wamevaa mavazi maalum ya kujikinga dhidi ya kemikali hatari, wakiwa na barakoa na glavu, wameshika mitungi yenye alama ya tahadhari ya sumu au kemikali hata, wakiwaamisha kwenye konteina lingine. Mazingira yanaonyesha kuwa wako ndani ya kituo cha viwandani au maabara,

Kuna daktari mmoja akiwa anatengeneza vifaa vyake vya kazi anatengeneza koti la jeupe akiwa anatengeneza kwa mkono yake akiwa anaangalia hiyo kama inaweza tengeneza wagonjwa ama watu wengine ambavyo wanakuja.

Hapo vile tunavyoona kila mtu hapa anavaa barakoa, daktari na mwenye anahudumia wote tunavyoona hapo mtu anachukua chanjo akiwa na shati mkono yake hapo, mtu anasaidia.

Naona hapa kuna watu wengi ambapo huwa wako na barakoa wakiwa wamekuja hapo mahali ya wanyama wa pori wakisasa taka kuwa wazuie hiyo ugonjwa ambapo inatoka hiyo mahali hawataki.

Meza la dawa ya miti shamba. Imeekwa hapa badala ya kuuzwa. Tukihesabu hivi kuna zingine ambapo kubwa kubwa na zingine ndogo ndogo. Huwa ndogo ndogo zote rangi yao ni jeupe hivi.

Hapa naona wafanyakazi wa usafi na hali ya hospitalini, anapatia mtoto polio ili huduma ya sasa afya. Kuna mama anavaa barakoa na huyo pia anavaa barakoa na kitu vingine hapo uso yake.

Kuna jamaa mmoja ama daktari akiwa anacheka, anasaidia huyu, ako na shida ya macho. Daktari ametazama na amecheka, ako na furaha vile tunavyoona akiwa na shati la jeupe ambapo huwa anakuwanga ya daktari.

Kuna mhudumu wa afya, daktari mmoja akiwa na barakoa anasaidia mtoto mmoja, mama pia ako na barakoa. Hii inaeza kuwa wanazuia kupata hiyo ugonjwa ambayo inaitwa rubela virus ama korona, wakiwa wanaitaganya ihathari.

Watu hawa wamepata mafuriko, pia wanaangalia vile maji imekwama, imeharibu barabara yao ya kupita, pia kuna maaskari hapa wakiangalia watu kama wataenda kuingia hiyo mahali ama wanazuia.

Vile tunavyoona hapa ni mahali ya daktari ambao wanasaidia watu ili wapate mapenzi yao ama mwenye anapenda mapenzi na vitu vingine ambavyo hukuwa binadamu wanasikia akiwa rahisi kupata dawa na kusaidiana.

Hapo tunaona dawa la shoroba, ambayo daktari akiwa amevaa kofia na barakoa, akitengeneza na kueka hiyo boxi ili watu watumie ama waende kuuza kuweka hospitalini ama kupeleka mahali huduma za afya.

Mzee amelazwa kitandani hospitalini huku dakatari akiwa pembeni yake akichunguza au kuzungumza naye kwa utulivu. Mzee huyu anaonekana dhaifu lakini ametunzwa vizuri. Na mazingira yanaonyesha upatikanaji wa huduma ya afya ya karibu.

Kuna wanawake wawili hapawanapita ndani ya maji ikiwa ni mafriko ya mvua. Katikati yao iko na maji mingi wanapita hapo na maringo kidogo.

Mtu mmoja ameshikilia chupa ya dawa mkononi yenye jina modrin ib ndani ya chupa kuna tembe ya kumeza ambapo amezimimina kwenye kiganja chake rangi ya tembe hizo ni ya machungwa au nyekundu kawia ,dawa hii ni ya aina ya ipbrufen inayotumika kupunguza maumivu homa au kuvimba ianonekana wanaonyesha matumizi ya hiyo dawa kawaida maumivu.

Mimi naona hapa kuna chupa la dawa ambayo imeandikwa measles, rubella vaccine na sindano yake hapa, hi dawa vile mimi nimeona ni dawa ya rubela virusi ikiwa inaendelea siku hizi wanadunga watu hapo mkononi.

Kuna daktari mmoja akiwa na boksi yake akiwa ana angalia dawa ya first aid na vitu vinginevyo na miti shamba vile inaonekana. Hapo kuna flower vitu vingine husaidia hapo hospitalini. Ako na barakoa na kioo.

Hapa ni huduma wa afya. Hapa hospitalini kuna wanawake wawili wakifanya kazi hapo kwa lab .Kuna mmoja ambaye ako na mtoto hapa akitibu. Mwingine akifanya ile vitu ambaye alikua anafanyia kazi akiwa anaosha na kuwa huko.

Hapa tunaona cream ambayo imeandikwa CBD pain , ni ile ya uchungu vile inaonekana na iko na boxi yake, inangoja hiyo joto ama vitu vingine ambavyo huonekanna hapa na vitu vinginevyo, isipokuwa hii dawa iko na uzuri hapo hospitalini.

Kuna daktari mmoja mwanamke na kuna mama ambaye ameleta mtoto yake. Daktari sasa anadunga mtoto mkono yake, anapatia chanjo ili azuie virus zingine ambazo inasubua watu siku hizi ama inaleta baya.

Kuna jamaa mmoja akiwa na taa ya kichwani hapo akiwa bidhaa ingine hapo kwa mkono yake. Huyu anakaa daktari akiwa amekuja mahali akiwa na barakoa anataka kuingia kazi vile na onavyo. Anaongojewa na watu.

Vile naona hapa kuna maji mingi watu wamepanda mau, wakiwa wanaelekea hiyo upande ingine inaeza kuwa mto ama shambani, karibu yake kuna vyumba, watu wanaonkana kama wamevaa nguo nyekundu wakiwa wanaelekea sokoni.

Hii ni watu wa Corona ama madaktari ambazo walikuwa wakiangalia temperature ya huyu mzee, kichwa yake kama inauma ama inapita ngapi, sasa vile wako wamevaa koti buluu ambapo huwa inaonekana kama hao ni daktari.

Hii ni mahali ya ushago .Vile tunavyo ona hapo ni nyumba ya kujenga ambao hao watu wanalala ikiwa iko na miti miti karibu yake. Na hapo ni mahali pa watu kulala wakitoka hapo kwenda inyama .

Vile tunaye ona hapa kuna daktari ya maskio ambayo anaangalia mama ingine hapa sikio lake kama iko na shida ndani. Anavaa barakoa akiwa natazama hiyo maskio ndani yake vile inavyo.

Vile tunavyoona hapa, kuna mtoto ambaye anawekewa alama kwa mkono yake hapo kucha akiwa amedungwa polio ili wajue kama wakipatana kesho yeye amechukua hiyo sindano ambayo ya Polio.

Machupa madogo yamepangwa pamoja mengine yakiwa na dawa ya kumeza ndani yake . Baadhi ya chupa hizo zinamaandishi yanayoonyesha kuwa ni baadhi kutoka kampuni ya Zizen Life. Ile kitu la fimbo, rangi ya ukuta wa chupa vinaonyesha kuwa hizi ni dawa za matumizi ya kibnafsi, labda virutibisho au dawa za kutibu maradhi maalum.

Chupa ndogo ya dawa na sindano tayari kuchukua chanjo. Katika chupa hiyo kuna maandishi yanayo onyesha ni chanjo ya Meassies Mumps na Rubella aina ya PRIORIX chanjo ya kuuzua wagonjwa haya matatu ya kuwabukizwa mandari inayonekana kuwa hospitali au kituo cha afya ikiashilia maandishi ya kutoa chanjo ya mgonjwa.

Msichana mmoja hapa akiwa anamsaidia mamake huku akienda kuchukua maji katika hapo mahali za kichaka, ikiwa anaweka hiyo mchanga yote chini, ameleta maji ndani ya mchanga.

Kuna mama ambayo tunaoana hapa akiwa amejifungua na kuna daktari anamsaidia hapa akiwa anamdunga huyu mtoto ili ajue afya yake inapita wapi. Na huyu daktari anavaa barakoa pia huyo mama anavaa hiyo barakoa.

Hapo tunaona mgonjwa mmoja ambaye amelazwa chini kitandani, kuna madam wawili wadaktari ambapo wamevaa barakoa na kioo cha kichwa, wanaangalia mdomo yake chini wakiweka kitu.

Kuna mama mmoja hapa amelazwa hapo hospitalini kitanda. Akiwa anamtegenezea daktari ingine hapa akiwa na barakoa na koti jeupe. Hapo mdomo yake ili apate hiyo mdomo ambaye inauma ama meno ambayo iko na shida hapo.

Hapo tunaona mwanamke wawili wakivaa barakoa, mmoja ni daktari na huyo mwingine ni mgonjwa, mgonjwa akisaidiwa ndio anadungwa, vile tunavyoona kuna madawa zingine ambavyo wameeka chini huyu daktari akaweka.

Hapa naona daktari ya meno akiwa anatengeneza mgonjwa meno akiwa anavaa taa ya kichwa, barakoa na kofia juuakiwa amekuja kufanya kazi. Tayari mama analazwa hapo kitandani akiwa na kioo yake.

Hii ni black seed imeweka boksi moja ingine imeweka chupa hapo imeweka juu. Imewekwa hapo sokoni ili wauze ama wanunuliwe. Wakiwa wamepanga vizuri juu na chini. Inaonekana sasa watu wakikujia customer watanunua.

Kuna daktari mmoja akiwa anasaidia huyo mgonjwa, anaonyesha vile atastaajabu na apate afya, anafanya zoezi akiwa hapo chini. Mkono yake ameweka chini, daktari anaonyesha kitu vile iko.